Darasa limejaa watu wazima wamevaa nguo za kawaida wamekaa kwenye madawati wakiandika kwa bidii. Mwalimu amesimama anawasaidia kwa upole, dirisha linaangaza nuru laini. Kila mwanafunzi ana hamu ya kujifunza, daftari zinajaa herufi mpya. Hii ni elimu ya wakubwa inayoleta nuru maishani mwao.

Vijana wamezunguka meza msichana mmoja mwenye kofia nyekundu anaunganisha balbu za umeme. Balbu zinawaka kwa rangi za kijani na nyeupe wenzake wanaangalia kwa umakini na shauku, wanajifunza umeme kwa vitendo kila waya ni somo kila mwanga ni ushindi, elimu ya wakubwa inawapa nguvu ya kubuni kesho.

Watu wazima wameketi mezani wamevaa barakoa wana daftari na kalamu mbele yao wanasikiliza kwa umakini na kuandika mazingira yana utulivu na umakini wanajifunza mambo mapya kwa pamoja, ni elimu ya wakubwa ya maendeleo na maarifa kila mmoja ana shauku ya kujua zaidi.

Uwanja wa chekechea unafurika na rangi watoto wadogo wamevaa jezi za bluu wanasukuma bembea za manjano, nyekundu na bluu. Nyuma yao kuna michoro ya nyota na roketi ukutani. Kicheko chao kinaruka kama ndege. Hapa ndoto zinazaliwa, urafiki unakua na kila siku ni mwanzo wa ajabu.

Uwanja wa chekechea una rangi zote, nyasi za kijani zimejaa, bembea, slaidi na nyumba ndogo za michezo. Mtoto mmoja anasukuma bembea kwa furaha, miti mirefu inapepea juu, jua linawaka. Hapa kicheko cha watoto kinaruka kila siku. Ndoto ndogo zinakua kwa kucheza na kuruka.

Kivulini cha paa la mabati, mamia ya watu wazima wamejaa kwenye madawati, wanaandika kwa bidii, kalamu zinatembea haraka, wamevaa nguo za rangi tofauti, wanasoma na kufanya mitihani pamoja, hakuna umri wa kusoma, shauku yao inawaka chini ya jua; ni elimu ya maisha inayobadili jamii.

Katika chumba chenye rangi ya samawati, wanaume wazima wamesimama kwa mduara; wanafundishana kwa ishara na mazoezi ya mikono, hakuna vitabu wala kalamu lakini kila harakati ni somo. Wanajifunza pamoja kwa moyo wazi na heshima kubwa. Elimu hii ni ya maisha na ya jamii.

Mama mmoja ameketi nje barabarani, kichwa kimefungwa kitambaa cha zambarau. Pikipiki nyekundu imesimama pembeni, ana kitabu cha watoto mkononi anasoma kwa makini sana, anaelewa herufi kwa mara ya kwanza. Nyuma yake milima inang'aa shauku ya kujifunza inawaka moyoni mwake; ni elimu ya wakubwa, ya hiari na ya maisha.

Chini ya ukuta wasichana wanne wamepiga magoti sakafuni wanapima na kukata kitambaa cheusi kwa umakini, mmoja anashika mkasi mwingine tapu ya kupimia nyuma yao kuna mashine za kushonea za zamani wanajifunza ushonaji pamoja kwa furaha kubwa; Hapa hakuna walimu wala madawati lakini kila mshono ni somo jipya ujuzi unakua kwa mikono yao wenyewe.

Watu wazima wamejaa darasani, wakiwa wamevaa nguo za kawaida. Wamekaa kwenye madawati wakiandika kwa umakini. Kalamu zinatembea polepole, nyuso zikiwa makini na furaha. Nuru ya jua imeingia dirishani. Hakuna ubishi, kila herufi inakuwa na nguvu moyoni mwao elimu inawapa nguvu na matumaini

Wasichana wanne wamesimama darasani wakiwa na tabasamu kubwa, wanashika ramani za Afrika na Australia zilizo chorwa kwa rangi, wamevaa lebo za kitamaduni na shule, macho yao yana ng'aa kwa fahari dunia inawafungukia mbele yao, hii ni elimu ya wakuu inayowapa mabawa ya kuruka mbali.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya ubao mweupe mmoja anachora na kuelezea kwa umakini anatumia alama nyekundu na nyeusi mwingine anaandika kwa bidii, wanajifunza namna bora ya kufundisha ni elimu ya watu wazima ya kushirikiana na kufundishana kila mstari ni somo jipya.

Watu nane wameketi kwenye mduara wa viti vya bluu wanatabasamu na kushirikiana wana daftari mkononi wanaongea kwa upole, chumba ni kidogo lakini kimejaa nuru na umoja wanajifunza pamoja bila mwalimu wao wala ubao, kila sauti ni somo kila tabasamu ni maarifa, hii ndiyo elimu ya moyo na ya maisha.

Watu wazima wamezunguka meza wamevaa vitambulisho wanapanga karatasi za rangi kwenye mchoro mkubwa wanaandika, wanaelekezana na wanasikilizana kwa umakini, kila wazo linakuwa pamoja ni elimu ya wakubwa inayojengwa kwa mikono na mawazo, chumba kinafurika na shahuku ya kubadilika.

Watu wazima sita wamezunguka meza moja wanasoma pamoja bila darasa rasmi. Mwanamke mmoja mwenye jezi nyekundu anawasaidia wanaangalia kompyuta na simu. Wanatabasamu na kushirikiana. Vitabu vipo mezani, wote wanashauku ya kujifunza kwa pamoja. Ni elimu ya hiari na ya furaha.

Wanawake wawili wameinama juu ya kitabu kimoja mmoja ameonyesha kwa kidole mwingine anasoma kwa makini, rafu za vitabu vya manjano zipo nyuma, nyuso zina nuru za shauku wanajifunza pamoja kwa moyo wa uwazi kila neno jipya linawapa nguvu na matumaini.

Wananwake wawili wameketi mezani, nyuma yao kuna ramani kubwa ya ulaya iliyotundika ukutani, wana vitabu na karatasi mbele yao mmoja anatabasamu kwa furaha mwingine akiwa makini sana, wanaelekezana kwa vidole kwenye kurasa wanajifunza pamoja kwa shauku. Hii ni elimu ya watu wazima ya moyo na ya hiari, wanafurahia kila neno jipya.

Wanafunzi watatu wamekusanyika mezani na kujadili kwa umakini, karatasi na maji yapo mbele yao, nuru ya jua ikiwaangaza kupitia dirisha, nyuma ya bango kuna maneno sita ya maadili "Macho yanang'ara, mikono inaongea, urafiki na hamu ya kujifunza inaonekana wazi" chumba kiko na utulivu wa maendeleo

Watu watatu wameinama juu ya kompyuta, wanabonyeza na kuangalia kwa umakini wanajifunza teknolojia kwa pamoja, tabasamu zao zina angaza elimu ya wakubwa inawapa nuru mpya.

Watu watano wameketi kwa mstari wa viti vya chuma mikoba mikubwa iko migongoni mwao wanatazama ubao mweupe kwa umakini, chumba ni rahisi lakini kimejaa shauku wanajifunza pamoja na walimu wengi. Kila mwanafunzi anandoto mpya moyoni hii ni eleimu ya wakubwa inayoinua maisha.

Kwenye kivuli watu wazima wameketi kwenye mkeka wana daftari na kalamu mkononi, mwanamke mmoja amesimama anawafundisha kwa upole, wana andika kwa umakini mioyo yao ikiwa na shauku, hakuna madawati lakini kila herufi ni somo, elimu inakua chini ya jua na mti.

Mama mmoja ameinama kwa furaha ana tabasamu anaandika herufi kwenye ubao mweusi, kijana mrefu anasimama nyuma anamuangalia kwa umakini, anajifunza kusoma na kuandika kwa moyo wazi, tabasamu lake lina angaza chumba kizima ni elimu ya wakubwa inayoleta nuru mpya.

Watu wazima wengi wamejaa darasani wamevaa kofia na nguo za kawaida wamekaa kwenye madawati wanaandika kwa makini kwenye daftari zao; wanatazama mbele kwa makini na tabasamu, wanasoma pamoja na kwa bidii. Elimu ya watu wazima si ya kawaida, wote wana shauku ya kujifunza mambo mapya.

Darasa la shule ya msingi lipo tupu na tulivu, madawati madogo yamepangwa vizuri, ubao mweusi uko mbele na ramani ya dunia imetundikwa, taa zimewekwa juu na sakafu inang’aa vizuri kila kiti kina ndoto za mtoto.

Baraza refu la shule ya msingi liko kimya. Nguzo nyeusi zinashikiria paa, ukuta mweupe unang'aa kwa jua. Mlango mwekundu uko wazi kidogo ukisubiri watoto waje. Sakafu ya zege inasubiria nyayo za furaha, hewa ikiwa inavuma kwa upole hapa ndoto za watoto wadogo zinaanza kila asubuhi.

Jengo jeupe lenye paa nyekundu limesimama kimyakimya. Kila dirisha lina baa za kijani kama macho yanayotazama miti mirefu. Huwa wa maua na vichaka umepambwa mbele. Ngazi za mawe zinangoja miguu ya watoto. Shule ya msingi iko tayari kuwafungulia milango wanafunzi. Hapa ndoto za watoto wadogo zinachipuka kila siku.

Kitabu cha shule ya msingi kimefunguka mezani kuna michoro ya watoto wanao tabasamu wakioga, kuchana nywele, kuvaa viatu safi na kukata kucha. Chini kuna chati ya usafi iliyojaa povu na maji, kila picha inawafundisha watoto wadogo jinsi ya kujitunza. Rangi zinangaa mioyo inafurahi ni somo la afya linalokua kwa tabasamu.

Kurasa za kitabu cha shule ya msingi kimejaa michoro ya watoto, wanaonyesha jinsi ya kuweka ngozi safi. Kuna chati ya usafi sega nywele, osha nguo, kata kucha, vaa viatu safi. Watoto wanacheka na kujifunza kwa picha za rangi, kila mchoro unafundisha afya rahisi ni somo la usafi kwa watoto wadogo.

Rundo kubwa la vitabu vya abunuasi vimejaa, jarada ni jekundu na manjano, pichapicha za sungura mjanja na wanyama wengine vinasubiri watoto wa shule ya msingi wavifungue, kila kitabu kina hadithi za kicheko na hekima. Kurasa zinangoja kuwafungua macho na mioyo ya watoto wadogo.

Uwanja wa shule ya msingi umetulia, magari yamesimama pembeni, vichaka vimepambwa vizuri, miti mirefu inatoa kivuli, nyasi za kijani zilizoko safi; wanafunzi watatu wanatembea kwa mazungumzo. Hewa ina amani ya asubuhi; hapa kila siku huanza na ndoto za watoto.

Chumba cha bweni ya shule ya sekondari kiko kimya, vitanda vya chuma vimepangwa kwa safu mbili, magodoro na mashuka ni ya rangi pinki, taa mmoja inawaka juu, kila kitanda kimetandikwa vizuri kikisubiri wanafunzi kufika.

Kitabu cha kemia cha kidato cha tatu kilichofunguka, kijana aliyevaa koti amesimama maabara anachanganya dawa kwa makini vioo na mirija vimeng'aa mezani, jarada limeandikwa hapa wanafunzi wa sekondari wanajifunza siri ya vitu akili zinachipuka.

Maabara ya sekondari ipo tayari, meza ndefu zimepambwa kila moja ina bomba la maji lenye sinki jeusi, dirisha linawaka nuru, ubao mweupe upo kimya, viti vinasubiri wanafunzi waje, hapa majaribio ya sayansi yanangoja kuanza, na akili za vijana zitachangamka.

Katika chumba cha bweni cha chuo kikuu, wasichana watatu wamejilaza kwenye vitanda vya juu na chini, wote wanashika simu macho yakiangaza. Mmoja amekaa juu ya kitanda, mwingine amelala, wa tatu ameketi sakafuni, nuru ya simu inawaka usoni mwao. Hapa ndoto zinabadilishana, mazoezi yanapumzika na urafiki unakua kila dakika.

Chumbani mwalimu wa chuo kikuu amesimama anawaelekeza wanafunzi kwa mkono. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati wanaandika kwa umakini. Ubao mweupe uko nyuma, mwangaza wa jua unaingia dirishani. Wanafunzi wamevaa nguo za kawaida macho yao yanang`aa. Hapa mawazo makubwa yamezaliwa ndoto zinakua na kesho inajengwa kwa maneno na daftari.

Kwenye gereji kubwa gari jeupe limeinuliwa milango na sehemu zimeondolewa ,wanafunzi wamevaa jezi wanasoma kwa umakini wana zana mkononi wanaelekezana na kushauriana wanajifunza ufundi wa magari kwa vitendo kila boliti ni somo kila waya ni maarifa ni elimu ya ujuzi wa mikono na maisha.

Kwenye kiwanda kikubwa, kijana mwenye jezi ya manjano anatabasamu kwa fahari. Anashika paneli ya mashine kubwa ya chupa. Vidole vyake vinabonyeza vitufe kwa ustadi. Nyuma yake kuna chupa za kijani zinapita kwa kasi. Anajifunza ufundi wa kisasa. Kila hatua ni ujuzi wa mikono na akili. Hii ni elimu ya ufundi inayompa maisha bora.